Duka ndogo la m-pesa limefunguliwa kando ya barabara. Mbele ya duka hilo, kuna maji ambayo yamekusanyika na pia barabara pahali ambapo magari yanapita na watu pia.

Watu wamesimama wakiongea, wawili wanaonekana kuwa wanaangalia aina ya gari ya kununua. Magari yamepangwa vizuri mapya yakiwa kwenye laini.

Hili ni duka la kuuza maziwa. Duka hili lina mashini ya kunyunyuza maziwa, Unapoenda na kusema kiwango cha maziwa ambacho unataka mashine itakuwekea Pia katika duka hili wanauza vitu vingine kama mkate na mayai pia.

Haya, ni matangazo, yanayo husu maji na biashara, yana, husu bima, na usalama ya magari barabarani, wakati ambapo mvua unaponyesha sana, nakuaribu barabara.

Mtu anatumia simu yake ya mkono kulipia bidhaa. Katika simu yake kuna mpesa kumaanisha si lazima awe na noti ama pesa mkononi anaweza lipia bidhaa yoyote pahali popote pahali popote.

Mtu anayeuza maziwa anapima maziwa akitumia kikombe, inaonekana kuwa Kuna mnunuzi anayetaka kiwango fulani cha maziwa kwa hivyo anampimia na kikombe hicho.

Hapa ni sokoni na sokoni kuna vitu ambavyo vinauzwa, kuna mtu aliyepanga viatu vizuri na pia kuna yule wa kuuza manguo. Wote hawa wamepanga bidhaa zao kando ya barabara. Watu wanapopita na kuona bidhaa hizi wanaeza taka na kununua.

Mtu anahesabu pesa ili kupea mnunuzi. Ukienda kwa duka kununua kisha ukapeana pesa mtu hurudishiwa change na pia anaporudishiwa muuzaji huesabu na kuangalia kuwa jinsi inavyofaa.

Vikapu vingi sana viliyotengenezwa na vifaa vinavyopatikana nyumbani vimeekwa kwa pamoja kuuzwa kando ya barabara, vimeekwa ili watu wanaopita wakiona wanaeza chagua na kununua.

Katika duka hili la kuuza vitenge, vitenge vimepangwa vizuri kwenye kabati. Pia, kuna viatu ambavyo zimepangwa kwenye kabati kando ya vitenge. Vitenge hivi hutumiwa kushona nguo.

Magari ya kuuzwa na mapya sana yamepangwa vizuri sana kwenye laini. Magari haya yanaonekana kuwa yenye muundo mmoja ila rangi ni tofauti. Pia yamewekwa kwenye laini kwa ubora na kuonekana vizuri.

Magari yamepangana kando ya barabara vizuri kwenye laini. Magari haya ni ya watu tofauti kwa kua pia ni yenye miundo tofauti tofauti na rangi. Yako kando na barabara pahali ambapo watu wanapitia huku pia watu wanaoendesha baiskeli na pikipiki pia wanapita.

Pahali hapa ni pa kuuza maziwa kwa wingi. Hapa ni pahali ambapo watu hupeleka maziwa wakishakamua ng'ombe kuuza ili kupata pesa. Pia unaweza enda kule kununua maziwa ambapo utapimiwa na mashine.

Hili ni shilingi elfu moja ya Kenya ni noti iliyokuwa ikitumika kitambo lakini haifanyi siku hizi, iko na mchoro wa rais wa kwanza wa Kenya.

Hili soko limejazwa na watu wengi sana. Kuna wauzaji ambao wanauza vitu vyao tofauti tofauti, pia kuna wale ambao wanatembea, wengine wakiwa wananunua pia.

Mnunuzi aliye na baiskeli, amesimamisha baiskeli yake mbele ya duka ya m-pesa, huku akizungumza na muuzaji. Pia kuna mtu anayeendesha pikipiki amekalia pikipiki yake huku akiangalia.

Hili ni soko ndogo pahali ambapo wamama ama wauzaji wameketi chini na kupanga bidhaa zao wanazouza. Kando yao ni barabara na watu wengi wanapita . Huku pia kuna wale ambao wanaendesha pikipiki. Wanaopita ndio tena wanunuzi.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja. Magari haya ni yenye miundo na rangi tofauti. Pia kwa umbali, kuna mimea na miti mirefu sana. Pahali hapa panaonekana kuwa ni ushago ama nyumbani.

Gari moja limebeba magari mengine. Mtu anaponunua gari ili aletewe, kuna gari moja kubwa ambalo, linaweza beba hilo gari na kulileta hadi pahali ambapo panatakikana. Pia gari hili hubeba magari mengine yanapopata ajali.

Hapa ni kando ya barabara na kuna maduka ambayo yamefunguliwa na pia kibanda. Kwa kibanda kuna matunda ambayo yanauzwa huku maduka ambayo yamefunguliwa ni ya M-pesa na saluni pahali ambapo wanawake hutengenezwa nywele.

Hili ni duka la kuuza shanga. Shanga hizi hutengenezwa sanasana na wamasai. Watu wengi hupenda shanga ili inaweza valiwa kwa sikio, shingo ama hata kwa mkono.

Soko hili la matunda limejaa na matunda ya aina mbalimbali kama machungwa, maembe, parachichi, papaya, nanasi, mapera, avocado na pia ndizi. Matunda haya yamepangwa kwenye vikundi huku muuzaji akiwa amekaa kando yao.

Hapa ni sokoni pahali ambapo mboga aina mbalimbali huuzwa. Sokoni utapata kuna muuzaji mmoja anauza bidhaa nyingi sana. Pia zimepangwa vizuri kwenye vikundi.

Huku ni sokoni pahali ambapo vitu tofauti tofauti hufanyika. Kuna maduka yanayouza vitu na pia kuna pahali pa kusonga wanawake nywele. Watu nao pia wanapita.

Hapa ni kwenye soko ndogo. Soko hili kuna bidhaa mbali mbali ambazo huuzwa, kuna nguo na vyakula pia. Wauzaji wanapangana kwenye laini, wakionyesha bidhaa wanazoziuza, huku wanunuzi wakiangalia na kupita.

Hivi ni vibanda vya kuuzia vyakula, vinanda hivi hasuwa hupatikana kando ya barabara, kuna vitu tofauti tofauti ambavyo huuzwa kwenye vibanda hivi, wauzaji hupanga bidhaa zao huku wanunuzi wakipita na kununua.

Duka hili la kuuzia maziwa lina mashine la kupimia maziwa. Unapoenda kununua maziwa unasema kiwango unachohitaji na unapimiwa na mashine. Pia ni maziwa masafi na yenye hali ya juu.

Hapa ni sokoni na soko hili limejaa sana. Kuna vitu ambazo zinauzwa kwa vikundi huku kila moja ikiwa na muuzaji wake. Pia kuna wanaotembea kuangalia na kununua.

Hiki ni kibanda pahali ambapo vitu na vyakula huuzwa. Kuna ndizi zilizoiva na mbichi pia. Kuna nyanya, hoho, dania ,kitunguu ,kitunguu saumu pia. Muuzaji ameketi akingojea mtu wa kuuzia.

Hili ni soko la mboga na matunda mbalimbali, soko hili pia limefanya matope na maji. Unaonekana kuwa mvua umekua ukinyesha, huku watu wamevalia sweater za kukinga baridi wakiuza.

Hapa ni kwenye soko la kuuza mboga, soko hili lina vibanda na kila kibanda lina muuzaji mmoja au wawili. Wamepanga mboga zao huku wanunuzi wakitembea kuangalia na kuchagua.

Hapa ni katika duka kuu na kuna vitu ambavyo vya aina mbali mbali vinavyo uzwa. Katika hii pande kuna maziwa ya aina mbalimbali ambayo yamepangwa vizuri kwenye laini.

Hili ni duka ndogo la kijiji, duka hili limefunguliwa na pia mbele yake kuna Mpesa, kumaanisha watu wanaweza enda kueka ama kutoa pesa pale, kuna bidhaa nyingi sana zinazouzwa kama mkate, kuna sweet , mandazi, pia kuna maji na vinywaji vingine.

Duka la kuuza vinywaji limefunguliwa. Mbele ya duka kuna msichana aliyesimama akingoja kuuziwa. Pia duka hili ni la mpesa. Kando ya duka hili kuna maduka mengine ambayo yamefungwa.

Hapa ni sokoni na kwenye soko hili kuna bidhaa mingi sana zinazouzwa. Kuna viatu ambavyo vimepangwa vizuri. Pia kuna wanaouza nguo na begi . Katika soko hili pia kuna pahali pa kupita ambapo watu hupitia. Na wanapopita na waone bidhaa hivi, wananunua.

Hili ni simula mkono na inaonyesha pesa ambayo mtu yuko nayo kwa simu. Huyu mtu ako na pesa mingi sana huku pia ako na fuliza.

Kama tu bidhaa zingine, magari pia huuza kwa wingi, magari haya hupangwa kwenye duka lao kwa laini vizuri ili mnunuzi anapokuja kuchagua anatembea tu huku akiangalia.

Duka hili liko kando ya barabara na ni la kuuza shanga. Kuna shanga za aina mbalimbali, huku zimetengenezwa zikiwa tofauti. Pia zina rangi ambazo hazifanani. Shanga hizi ni za wanawake kuvalia shingoni, mkononi ama ata kwa mguu.

Viatu vingi sana vimepangwa nje ya duka la kutengeneza wanawake nywele. Viatu hivi ni vya mwanabiashara na saa zingine kuna watu ambao hawana pahali pa kuuza kwa hivyo wakipata nafasi pahali ambapo kuna watu wengi ambao hupitapita, wanaweka bidhaa zao na kungoja wanunuzi.

Katika soko hili la mboga, kuna mboga aina ya kabeji mingi sana ambayo inauzwa upande huu. Mboga haya yanauzwa na wauzaji tofauti tofauti pia kuna wanunuzi ambao wanaangalia mboga hizi huku wakichagua.

Msichana tuko kwenye duka. Duka hili lina mashini mbili. Moja ikiwa ni ya maziwa na ingine ya kupima mafuta ya kupikia. Pia kuna sukari na vitu vingenevyo ambavyo vimepangwa kwenye kabati vya kuuzwa.

Katika hili soko ndogo, kuna bidhaa mingi ambazo zinauzwa ikiwemo viazi, ndizi, kitunguu, karoti, machungwa na ndizi .Bidhaa hizi zimepangwa na kando ya njia pahali ambapo watu hupitia.

Magari yamesimamishwa kwa uwanja. Kuna watu ambao wengine wameegemea magari huku wengine wakiwa wamekaa kwa nyasi. Kwa umbali, kidogo kuna miti mingi na mirefu sana yanayoonekana.

Hili ni gari ambalo linangoja kuuzwa. Gari hili ni lenye rangi nyeusi. Limesimamishwa vizuri na kupigwa picha safi ili mnunuzi akiona awe na tamaa ya kununua.

Magari mengi sana yasiyohesabika, yamepangwa kwa laini. Pia si laini moja. Magari haya ni yenye rangi na miundo tofauti. Yanaonekana kuwa, yamepangwa kungoja wanunuzi.

Maduka yamepangana na kwenye laini. Maduka haya, yanauza bidhaa tofautitofauti. Maduka mengine yakiwa yamefungwa, kuna mengine ambayo yamefunguliwa, maziwa yanauzwa kwa hiyo duka na pia mkulima anapokuwa amepata maziwa yake nyumbani, anaweza kupeleka pale na kupata pesa.

Mitumba ni baadhi ya vitu ambavyo huuzwa sokoni. Inawezakua ni nguo ya aina yoyote ama hata viatu yamefungwa pamoja na kuwekwa moja juu ya nyingine.

Katika duka hili la magari, magari ya aina mbalimbali yamepangwa magari haya ni tofauti kwa miundo na pia rangi, kuna muuzaji ambaye yupo na tarakilishi yake.